Mtu wa jinsia ya kike akiwa anaonekana ni mtaalamu wa madawa, akiwa katika chumba maalumu chenye mkusanyiko wa dawa tofauti tofauti zilizohifadhiwa kwa lengo kuu la biashara, ambapo dawa hizi huonekana kuwa zimehifadhiwa katika sehemu kama hospitalini au famasi.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa mitambo ya kisasa ambayo inatumika katika kukisaidia katika kufanyia upasuaji, ambapo ikionekana kuna kikundi cha watu waliopo ndani ya hiki chumba wakiwa wamevaa sare zinazofanana na wakionekana kuwa ni watu wenye ujuzi na utaalamu, juu ya mambo ya afya ambapo wakionekana wakiwa wanamtibu mgonjwa ambaye amelala kitandani.

Kijana wa jinsia ya kiume akiwa amevaa sare za watu hospitalini ambapo wakionekana kuwa ni mtu ambaye anatoa huduma za kiafya kwa watu wenye uhitaji. Na pia watu wanavaa sare hizi hospitalini ni watu ambao wana maarifa makubwa juu ya elimu ya afya ya binadamu.

Watu wawili wa jinsia ya kike wakiwa wamesimama katika chumba maalumu na wakiwa wamevaa sare za watu wanaotoa huduma za afya, ambapo huonekana ni watu waliobobea katika sekta ya afya na wenye maarifa juu ya kutoa huduma za afya kwa watu wenye uhitaji.

Watu wakiwa katika chumba maalumu ambacho watu hawa wakionekana kuwa ni watu wa afya, wakiwa wanafanya matibabu na uangalizi juu ya watoto wachanga ambao wanazaliwa mahospitalini.

Kikundi cha watoto wadogo, wakiwa wamevaa sare zilizofanana na wakiwa na watu wazima wawili wa jinisa ya kike katika chumba fulani, wakipewa chanjo, elimu ya afya na mazoea ya usafi, kwa ajili ya kulinda afya zao za mwili.

Mazao maalumu yaliyovumwa mashambani na kuhifadhiwa katika eneo moja ambapo eneo hili ni eneo ambalo hutunza na kuhifadhi mazao yaliyovunwa kwa lengo la kutengeneza dawa za asili ambazo hutumika kutibu na kuboresha afya za binadamu.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika chupa maalumu za plastiki ambazo katika chupa hizo huwa na maelezo yaliyopo nje ya chupa hizo, ambayo maelezo hayo hutoa muongozo na taarifa ni kwa namna gani na jinsi gani dawa hiyo inabidi itumike na pia dawa hizi huonekana kuwa ni dawa ambazo zinatumia virutubisho halisi na hazitumii kemikali yoyote.

Dawa maalumu iliyotengenezwa kwa kutumia bidhaa za asili; ambazo huwa ni mimea. Dawa hii huonekana kuwa imehifadhiwa katika chombo maalumu kwa lengo la kuhifadhi dawa hii iweze kukaa kwa muda mrefu, ili iweze kutumika kwa watu binafsi.

Meza maalum yenye mkusanyiko wa chupa tofauti tofauti ambapo ndani ya chupa hizi kuonekana kuwa na kimiminika ambacho hutumika kama dawa za asili. Dawa za asili zimehifadhiwa katika chupa hizi na kutengeneza kwa kutumia bidhaa za asili ambazo ni mimea.

Meza maalumu iliyosheheni dawa tofauti tofauti, zilizohifadhiwa katika chupa na nyingine zikiwa katika mfumo wa vidonge, ambapo dawa hizi huonekana kuwa dawa zilizotengenezwa kwa kutumia vitu vya asili, yaani mimea, kwa ajili ya kutibu magonjwa fulani.